Kenya inafanya juhudi za kuhakikisha kuwa wale ambao wanaishi na ulemavu wameshirikishwa katika michezo mbalimbali kama vile riadha, kadanda, mchezo wa vikapu na pia serikali inawapa motisha ya kutosha.

Maji ni uhai hivyo basi watu wanafaa kufunzwa jinsi ya kutibu maji ya kutumia pale nyumbani, ya kukunywa na shughuli zingine kama kupika na pia wanafaa kufunzwa jinsi ya kuhifadhi maji kwa matumizi ya baadae.

Mwanariadha anayeishi na ulemavu wa macho yaani kipofu Simon Muchai, pamoja na msaidizi wake Jane Kipchumba. Serikali inawapa nafasi wale ambao wanaishi na ulemavu kushidana katika ridha mbali mbali.

Wanabunge, kupitia kwa hazina ya maendeleo kwa eneo bunge, wanafaa kuhakikisha kuwa, shule zote kenye eneo bunge zao ziko na madarasa za kutosha na ziwe na madarasa za kisa..

Mwanariadha anayeishi na ulemavu wa macho, yaani ni kipofu, amekimbia na ameweka rekodi mpya ya dunia. Hivo basi tunafaa kuhakikisha kuwa tunawapa nafasi, wale ambao wanaishi na ulemwavu miongoni mwetu.

Wanafunzi wanaoandika kuwa mkono wa kushoto wanapata taabu sana kupata dawati ambazo zimetengezwa zinavyowafaa. Hivyo basi wanapotengeneza dawati hiyo kichwa yake ya juu inafaa kuwa inaweza toka na iwekwe pande hii ingine ndio wapate kuandika vizuri.

Wanafunzi wanafaa kufundishwa jinsi ya kutengeneza hati yao iwe safi. Mwanafunzi anapkuwa na hati safi anafanya kazi yake inaweza someka kwa urahisi. Pia inafanya vitabu zake zinakuwa za kuvutia na tena za kupendeza.

Wale ambao wanaishi na ulemavu wamebarikiwa na wana vipaji mbalimbali. Hivyo hatupaswi kuwabagua na tunafaa kuwashirikisha katika michezo mbalimbali humu nchini.

Mfumo mpya wa elimu ni mzuri maana inapatia wanafunzi nafasi ya kutumia akili zao, nafasi ya kujihusisha katika masomo na pia kufanya vitu ambavyo wamefunzwa darasani.

Mwanaridhaa anayeishi na ulemavu na anaishi na mchezo wa dondi anafanya mazoezi yake. Watu hawafai kubanguliwa kulingana na maumbile yao. Hivo basi ,kila mtu anafaa kupewa nafasi ya kuonyesha talanta yake.

Wananchi wanapaswa kufuzwa jinsi wanaezajiokoa kwa salama wakati kuna mikasa kama vile ya moto. Kwa mfano wanafaa kukusanyika pamoja ili kuhakikisha hakuna yule ambaye anabaki pale ambapo kunachomeka.

Walimu wakuu, walimu, wazazi na bodi ya shule wanapaswa kukaa chini na kuona vile ambavyo wanaweza pata pesa ya ziada, maana ile pesa ambayo inapeanwa na serikali ya juu haitoshi.

Serikali inafaa kuhakikisha kuwa madarasa ambayo wanafunzi wanatumia kusoma ni madarasa mazuri na ya kisasa hivo basi vifaa vya kusoma vinakuwa mahali ambapo wezi hawawezi vipata na pia mahali ambapo haziwezi haribiwa na vitu kama mvua.

Madarasa safi na mazingira safi ya kusoma hufanya mwanafunzi kuelewa kwa haraka maana wanapo kaa pale akili zao huwazimetulia hivo wanaweza kuelewa kile ambacho wanafundishwa.

Kuna haja ya kujuimuisha wale ambao wanaishi na ulemavu mbalimbali katika mchezo kama vile kuendesha baiskeli hii inasaidia kuelimisha wananchi jinisi ambavyo wanaeza ishi na watu kama hao kule manyumbani

Serikali haikuweka mikakati ya kutosha ya kuhakikisha kuwa madarasa yanatosha gredi ya tisa. Hivyo basi, hadi wa sasa kuna zile shule ambazo wanafunzi bado wanasomea chini ya mti kutokana na upungufu wa madarasa.

Shirika la watoto viziwi limesaidia pakubwa maana inaendelea kuelimisha wananchi kuhusu ulemavu huo wa masikio na pia inaleta pamoja wale watoto viziwi na kuwashughulikia vilivyo.

Imekuwa ni jukumu ya serikali kununua vitabu vya wanafunzi. Haki hii ilikuja baada ya mfumo mpya wa elimu ya bure katika shule ya msingi kuzinduliwa. Hata hivyo, hiyo pesa ambayo wamekuwa wakituma katika mashule kwa sasa imepunguzwa na itabidi wazazi wajinunulie vitabu.

Teknolojia imerahisisha sana mambo ya masomo maana kwa wakati huu wanafunzi wakiwa na hitilafu ama wakiwa na kile ambacho hawakielewi wanaeza ingia mtandaoni na wanapata jibu hapo hapo.

Timu ya uogeleaji ya wanadada wanaoishi na ulemavu imeiletea nchi sifa nyingi sana maana wanapoenda kushindana mara kwa mara wanarudi wakiwa washindi wanailetea nchi medali.

Uwanja wa watoto wa kucheza. Shule zote zinapaswa kuwa na pande ya watoto ya kucheza ndiposa watoto wapate kucheza wakati wa mapumziko maana mchezo inasaidia kukua kwa akili ya watoto.

Wakenya wanazidi kujiunga na michezo mbalimbali. Na serikali kupitia vijana ya michezo imefanya juhudi na inafanya juu chini , inajitahidi kuhakikisha kwamba inawapa msaada ile ambao wanataka

Kwa muda sasa ,nchi ya Kenya haijakuwa ikituma wachezaji hasa wale wenye wanaenda kuruka zoezi katika michezo za olympiki. Kenya inajulikana sana na ukimbiaji hasa zile za mwendo mrefu.

Wazazi itabidi waingie mifukoni zaidi, ili kuweza kulipia masomo ya watoto wao. Hii inakuja baada ya serikali kupunguza msaada inayotuma katika mashule, ya kusaidia katika masomo. Hivyo wazazi na walimu wanapaswa kukaa chini na wajue mahali ambapo watapata ile pesa ya ziada.

Wale wanaoishi na ulemavu mbalimbali kama vile vya kukosa viungo vya mwili, kuna ulemavu wa ngozi, wanapaswa kupewa nafasi ya kuonyesha vipawa vyao. Hawafai kubaguliwa kwa vyovyote vile.

Kila mwanafunzi anafaa kuwa na dawati lake , ndiposa wapate nafasi mzuri ya kusoma maana kila mtu anapokuwa na dawati lake basi , mwanafunzi anapata nafasi kubwa ya kuandika hasa wale ambao wanaandika na mkono wa kushoto.

Elimu ni haki ya kila mtoto nchini, ingawaje kuna zile shule ambazo hadi wakati huu hazina walimu wa kutosha. Tume ya kuajiri walimu nchini inafaa kuajiri walimu ili watoto wote wapate kusoma inavyofaa.

Wale ambao wanaishi na ulemavu hawafai kibaguliwa , hi ni sababu tunaona mwanariadha ambaye hana uwezo wa kuona , yani ni kipofu ,anasaidiwa na msaidizi wake, kukimbia kwenye mbio za olimpiki.

Wakati umefika ambapo tunafaa kupea wale ambao wanaishi na ulemavu fursa wa kuonyesha na kukuza pia talanta zao badala ya kuwaweka kukaa tu nyumbani au kuwapeleka kuomba barabarani.

Walimu wanafaa kubuni mbinu mpya za kufunza ambazo zinajumuisha wanafunzi, na pia zinawapa wanafunzi nafasi ya kutoa maoni yao katika ile vitu ambayo wanasoma pale darasani.

Matumizi ya picha katika masomo. Walimu wanaeza tumia picha au vibwanzo katika mafunzo yao maana hii inasaidia wanafunzi kuelewa haraka na pia inasaidia katika kukua kwa akili zao ili kuelewa kile ambacho kinaendelea.

Teknologia imesaidia kurahisisha masomo maana sasa hivi wanafunzi wanaweza fanya utafiti wao katika mahabara kupitia kwa mtandao hivi inasaidia sana kurahisisha masomo yao.

Mfumo mpya wa elimu inahakikisha kuwa kando na lugha ya Kiswahili na lugha ya Kimombo, wanafunzi wanapata kufundishwa lugha zingine kama vile lugha ya Kifaransa ambayo itawasaidia hapo mbeleni.

Teknolojia imesaidia sekta ya masomo na maana kwa sasa vile vitu tate ambavyo wanafunzi wanaeza kuwa wanataka kuzijua wanaweza kwenda pale mtandaoni kuangalia na kupata jibu sahihi.

Darasani, serikali ilifanya jambo la maana kuanzisha mfumo wa elimu wa bure haswa katika shule za msingi na kufanya ile elimu ya shule ya upili kuwa ile yenye wazazi wengi wanaweza jilipia maana kwa sasa tunaona idadi ya wanafunzi wanaojiunga na shule imeenda juu sana, imeongezeka kwa kasi mno.